Kikapu cha asili kilichohumwa chenye umbo la duara ambacho ndani yake kuna kitu cheupe kinachoonekana kuwa laini na chenye umbo la duara bapao. Kinafanana na jibini au bidhaa ingine ya maziwa iliyoganda.

Sufuria iliyojaa maziwa yaliyoganda na kutenganishwa ,sehemu ngumu nyeupe iliyoganda imetengana na kioevu cha manjano , hali hii hutokea wakati wa kutengeneza jibini la nyumbani au bidhaa zingine za maziwa.